Chumba maalumu cha hospitalini chenye vitanda na vifaa mbalimbali vinavyotumika kumsaidia mgonjwa, kama vile kumpima presha na mapigo ya moyo ili kumsaidia magonjwa yanayomsumbua.

Daktari wa kike aliyevaa mavazi ya hospitalini ambapo yupo tayari kwa ajili ya kwenda kuhudumia wagonjwa waliolazwa na wengine waliopo kliniki ili aweze kutibu magonjwa yao.

Madaktari waliovaa mavazi maalumu wakishirikiana kufanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini, ambapo pia kuna wauguzi na wataalamu wa usingizi wakishirikiana kutoa huduma hiyo.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya hospitalini, wamekaa kwenye viti pia wanatumia kompyuta kuingiza taarifa mbalimbali za wagonjwa, ambapo kuna mfumo maalumu wa kuhifadhi kumbukumbu hizo.

Dawa ya asili iliyowekwa kwenye kimiminika, ambayo imechanganywa na limao na tangawizi ambapo ipo kwenye kikombe. Pia hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayomsumbua binadamu.

Dawa za kienyeji zilizowekwa kwenye mabakuli maalumu ambayo yapo juu ya meza, zinazouzwa. Ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayomsumbua binadamu.